Mafuriko kwa wingi uliosababishwa na mvua nyingi jijini. Mvua hizi zimesababisha maji kutapakaa na kuingia kwa maboma za watu na kuharibia watu manyumba na hadi mimea pamoja na wanyama.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui na akavalia hijabu, amemleta mwanawe katika kliniki, na tena ana mwanawe huyu anapewa chanjo na daktari mwenye mavazi ya madoa doa huku akivalia miwani.

Hospitali inayojiita fine touch. Ni hospitali inayohusika na magonjwa ya meno. Wale wanao na shida ya meno wanapata matibabu na wanapata kuhudumiwa kwa hospitali hii.

Mwanamke aliyejifungua mwana wake mchanga, amembeba mkononi huku akimwangalia kwa tabasamu. Mwanamke huyu amelala katika kitanda mojawapo iliyopo chumbani mwa hospitalini

Dawa ya CBD ni dawa inayotumiwa kwa kupakwa, ili kupunguza maumivu yanayomkumba mtu. Dawa hizi zinatumiwa kwa kupakwa mwilini, ama pale ambapo pana uchungu, ama mtu anapohisi uchungu anapaka dawa hii ili akuwe na nafuu.

Dawa za mkebe ya chanjo. Chanjo ya surua, chanjo hizi hupeanwa kwa watoto ambao wamezaliwa ili wasiwe na shida kimwili. Chanjo hizi zinapeanwa kwa njia ya sindano.

Uchafuko wa mazingira ambao watu wamejifunga pamoja ilikutengeneza au kusafisha mazingira haya. Kuchoma na kuokota uchafu ama takataka zinazo tupwatupwa ama kurushwarushwa kwa mazingira hii.

Shambani humu mna mimea. Mimea hizi ziko na rangi ama matawi za majani kibichi, na tena kuna mkulima huyu ambaye ananyunyizia mimea hizi dawa.

Chanjo cha ugonjwa unaoitwa surua. Ugonjwa huu unashika watu wa aina mbalimbali pamoja na watoto. Hasa watoto sana ndio hushikwa na ugonjwa wa sarua. Chanjo hii inapewa kwa njia ya sindano.

Darasani mna wanafunzi . Wamekalia katika madawati na huku mmoja wao amebeba kidude kingine akiwajuza na kuwaeleza wenzao.

Hospitalini mna wanawake wawili, waliovalia barakoa na koti za rangi nyeupe. Wanashughulikia mwanaume mmoja, ambaye amepimwa hali yake ya presha, na tena wanachunguza.

Mwanamke aliyevalia ovaroli ya rangi ya nyeupe, anafanya kazi ya kunyunyuza maji na dawa kwa chumba hiki ili wadudu ama wanyama ambao wanaweza leta maradhi tofauti tofauti yafe.

Mwanaume aliyeketi kwa kiti anapimwa hali yake ya joto na mwanume mmoja aliyejifunga kichwa na kuvalia barakoa, huku mwengine akitengeneza mashine ya kupimia pressure ili wamtumie kwa kupima mzee huyu.

Mgonjwa aliye katika hali mahututi na akona shida ya kupumua amelazwa hospitalini huku amevishwa barakoa ya kumsaidia kupumua. Anashughulikiwa na daktari mwenye pia amevalia barakoa na ametilia maanani kazi anayoifanya.

Chumba iliomo hospitalini, chumba hiki kinaekwa watoto wachanga, watoto haswa wanaozaliwa na shida tofauti tofauti, unapata kaa wanaekwa hapa ili watazamwe na kuangaliwa vizuri huku wakichunguzwa jinsi wanavyokuwa.

Mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua nyingi, mafuriko ambayo pia yamesababisha uhamishaji wa watu na kuharibu mimea na bidhaa mbalimbali za watu.

Shambani mnamopandwa mimea vya aina mbali mbali. Mimea hizi zimekuwa na kunawiri, ishara ya kuwa unaona matawi yao ama matawi ni yale ya rangi ya majani kibichi, na tena zinanyunyiziwa maji na mkulima huyu.

Tembe za madini ya iron . Tembe hizi zinazotumiwa haswa na wale walio na madini ya chini ya iron kimwili, na tena wako na shida kwa damu yao. Wanatumia tembe hizi ili kuongeza damu kwa mwili.

Kwa hadhira hii mnamo mnao wale waliovalia shati za rangi nyeupe na kuvalia barakoa na zile soksi za mkono ili waendeleze shuguli za usafi ama shuguli zilizowaleta huku kama hata ni ya kupanda mti .

Mwanamke huyu aliyejifunga mtandio kichwa amemleta mwanawe. Mwana huyu anaonekana kuhisi uchungu anapodungwa sindano na daktari huyu ambaye pia amejifunga mtandio na akavalia koti nyeupe ya madaktari.

Mwanamke amemleta mtoto wake ama mwana wake mchanga katika hospitalini. Mwana huyu anapewa chanjo. Anapewa na daktari mmoja ambaye amevalia nguo ya madaktari nyeupe, anampa chanjo kwa njia ya mdomo.

Chumba mojawapo ya upasuaji katika hospitali. Kuna mwanamke amelazwa na anafanyiwa shughuli za upasuaji ya macho huku madaktari waliovalia nguo zao za upasuaji na barakoa wako makini wakimuangalia na kuendeleza shughuli hii.

Madaktari waliobobea katika kazi ya upasuaji wamo hospitalini wamejiunga pamoja kuendeleza upasuaji unaoendelea katika chumba hiki cha upasuaji hospitalini humu. Wamejiunga na kuwa makini huku wakivalia barakoa wakiendeleza kazi hii.

Mwanaume aliyevalia barakoa na ameketi tisti kwa kufanyiwa shughuli ya chanjo, ametulia huku mwanamke daktari aliyevalia barakoa pia anamsugua pahali ambapo amefanyiwa chanjo ama amechanjwa.

Hizi ni dawa, na dawa hizi ni tembe, tembe za azithromycin. Tembe hizi hutumika sana na watu wenye shida kwa koo ama kwa kifua. Mtu anapokohoa na kukohoa kwake ni kama ile ya kukauka, anatumia azithromycin ili afunguke kifua.

Tembe za ngono. Tembe zinazomezwa mwanamke ama mwanamume anayetaka kujihusisha katika ile uhusiano ama kazi ya ngono, anaumeza tembe hizi zilizomo katika mkebe ya rangi nyeupe, ili awe na nguvu ama apate nguvu ya kwendeleza kazi hiyo ama shughuli hiyo .

Mwanamke huyu aliyevalia barakoa pamoja na miwani anaonyesha tabasamu lake kwa kucheza na mtoto ambaye ni mchanga, anaonyesha dalili ya kuwa anafuraha moyoni, kwa kuwa amembeba mtoto.

Madawa ambazo zinatumiwa kwa kupeana chanjo. Chanjo ambayo pia ni chanjo ya joto jingi ama joto ya tumbo. Joto hii huwa inaleta ama inasababisha kuendesha ama kuhara.

Madawa ya miti shamba. Madawa ambayo yamewekwa katika mkebe ya rangi nyeupe. Dawa hizi ni dawa za kampuni inayojiita Zephaniah. Kampuni hii inatengeneza dawa kwa kutumia miti shamba.

Mwanamke aliye valia barakoa. Anapewa chanjo na daktari mmoja ambaye mkono yake inaonekana na shati yake ni kuwa amevalia shati ya rangi nyeupe. Anatilia maanani kazi yake kwa kumpa mwanamke huyu chanjo baada ya kumpa tena ingine.

Mwanaume na mwanaume waliovalia barakoa wote wanaonyesha shughuli za kuosha mkono ili kuonyesha wamezingatia usafi ya vijiji, ili wanaoishi wasikumbwe na maradhi yeyote.

Dawa ya kunywa ya Azithromycin. Dawa inayotumika na watu walio na shida ya kifua ama wale wanaokohoa. Wanatumia dawa hizi kupata nafuu au kusaidika ili wanapokohoa, wasikauke koo.

Mwanamke mmoja anaangaliwa sikio na daktari mmoja ambaye amebeba mashine ya kuangalia na kukagua dalili ya maradhi ama uchafu uliomo katika sikio. Anaonyesha umakini kwa kuangalia taratibu kazi anayoifanya.

Kampuni za aina mbalimbali pamoja na nchi ya Kenya, wamejiunga kutengeneza matibabu ya bure ya ugonjwa wa meno ama tatizo la meno, yanayokumba watu mbalimbali.

Dawa zinazotumiwa kwa kulinda viungo vya mwili vya aina mbali mbali na tena kuna dawa zinazotumiwa kwa kuongeza madini ya aina mbali mbali. Kuna dawa inayotumiwa kwa kuongeza madini ya Magnesium kwa mwili ili mfupa itengenezwa kile kinachofaa na tena kuna dawa ya kutoa mawazo.

Mwanamke mwenye kofia amembeba mtoto na tena amemleta katika kliniki apewe chanjo. Na inaonekana kuwa daktari huyo aliyevalia miwani anampa mwana huyu chanjo kwa njia ya mdomo kwa utaratibu tena.

Chanjo cha ujumla unapeanwa katika hospitali hii. Mwanamke anapewa chanjo na mwanamke ambaye amevalia balakoa rangi ya nyeupe na kuna daktari mwingine pia ametilia maanani kile anachokifanya akiandika andika kwa daftari lake.

Chumba cha mganga, ambayo kuna uteo, kuna mikebe za rangi nyeupe, na vifuniko vya rangi tofautitofauti. Mikebe hizo zimebeba dawa anazotumia mganga huyo kugangausha, na tena kuna simu ya rununu, na tena kuna mwanaume ameketi chini.

Mwanamke aliyevalia barakoa na akavaa shati ya rangi nyeusi, anadungwa sindano ama anapewa chanjo na daktari mmoja huyo pia mwenye amevalia barakoa.

Daktari wa meno ambaye daktari huyu pia anaonekana ametilia maanani kazi anayoifanya, akimwelezea mgonjwa huyu jinsi meno huwa husuguliwa na tena unamwona amevalia barakoa. Rinda lake pia ni rinda la rangi nyekundu.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya buibui, amesimama katika mahali ambapo kuna ishara ya kuwa kuna ukame na jua ni kali tena hakuna maji.

Chanjo inayopeanwa kwa njia ya sindano. Chanjo hizi zinapeanwa kwa watu au watoto ambao wanao wako katika hali ile ya juu ya kuadhiriwa na virusi vya surua.

Mporomoko umeshuhudiwa mahala hapa na tena ghorofa ambalo ni kubwa sana limeporomoka na kuanguka na kujikua chini huku watu wamehudhuria na kushuhudia kile kinachotendeka nao polisi pia wamefika mahala hapa.

Mwanaume aliyevalia kofia la rangi nyeusi na miwani, anatilia maanani jukumu lake la kikazi, kwa kumpa mtoto huyu chanjo kwa njia ya mdomo.

Mkebe zilizobebwa na mwanamke huyu ni mkebe zinazobeba tembe za maradhi ya ukimwi, tembe hizo huwa zinatumiwa sana ama haswa na wale walioadhirika na ugonjwa wa ukimwi.

Hospitalini mnamo wagonjwa vya aina mbalimbali. Kuna daktari ambaye amevalia nguo zake za kikazi huku akivalia barakoa, ishara ya kuwa anazo shughuli anataka kuvifanya.

Daktari wa macho katika chumba mojawapo wa chumba cha oparesheni cha macho, anaonekana anamkagua mgonjwa huyo ambaye amelazwa na amevishwa miwani huku akimjaribia kuwa anaweza kua naona yuko sawa ama kuna tashwishi yoyote.

Daktari aliyevalia koti ya rangi na amevalia barakoa, anaonesha umakini wake kwa kumpa chanjo mwanaume huyu ambaye pia ameketi kwa ujasiri huku akipewa chanjo.

Msichana aliyeketi kwa kiti na amevalia miwani, pamoja na barakoa, na shati ya rangi nyeusi, anapewa chanjo na daktari mmoja pia wa kike ambaye anaonyesha umakini wake, kwa shughuli anazozifanya kwa mwanamke huyu.

Dawa ya sita ni dawa ambayo imetengenezwa kwa njia ya mti shamba. Dawa hii ukitaka, unaweza wasiliana na daktari Ismaili. Dawa hizi zinatumiwa kwa kupunguza maumivu ya kichwa na hata kisuzi cha mara kwa mara.

Mwanamke huyu aliyevalia barakoa na akavalia koti ya rangi nyeusi amemleta mwanawe katika kliniki huku daktari akimdunga mwana huyu sindano kwa mapaja ishara ya kuwa anamtibu.

Mafuriko makubwa yamehudhuriwa na kusababisha magari kuanguka barabarani na ajali kutendeka. Mafuriko haya yamehamisha watu na tena yameonyesha kusababisha njia ya kusafiri kudidimia.

Ghorofa limeporomoka na likaanguka chini. Watu wanashuhudia na kutazama, kuangalia wanapoona jinsi ambavyo vitu vinaharibika na nyumba inaporomoka na kuharibu mali ya watu.

Tembe za azythromycin ni tembe zinazotumika sana na wagonjwa walio na shida ya kifua ama wanaokohoa kohoa kwa wingi sana. Kifua kama ni ile ngumu ukikohoa haswa unapewa dawa hizi kumeza ili ukuwe na utoaji wa uchafu huko chini kwa kifua isikue kukauka.

Mwanamke huyu anapewa chanjo na daktari mmoja ambaye amevalia koti la madaktari, koti nyeupe huku amevalia barakoa mdomoni. Anaonyesha umakini wake anapo mchanja mwanamke huyu.

Madaktari wa aina mbalimbali wamehudhuria mkutano wao ama mafunzo yao, ambayo mwanamke mmoja mwenye mavazi marefu na akavalia barakoa, anawafunza wenzake huku wengine wakikimya kwa utaratibu kupata maelezo zaidi.

Mwanamke huyu anaonekana amehudhuria kwa kambi ya huduma. Mahali anahudumiwa na kupewa chanjo na mwanamke ambaye anaonyesha umakini wake anapomdunga mwanamke huyu mkononi.

Daktari wa meno anakumkagua na kumtazama mwanamke huyu aliyevalia shati la mauamaua anakaguliwa meno kuangalia tatizo liko wapi katika meno yake.

Mwanamke kwa jina Tindi yuko katika maabra moja hapo ya hospitali. Amefunikwa na nguo nyeupe. Daktari huyu aliyevalia miwani pia yu naye. Wanatabasamu huku mwanamke huyu akipiga dole.

Mtoto huyu anayechunguzwa na daktari anaonekana ya kwamba ako na maradhi za upele zilizomtoka mwilini, hasa zimembambua ngozi. Anaonekana kuwa mwili kuna uchungu anazosiskiza ama anazozipitia katika mwili wake.

Daktari aliyevalia barakoa anachanganya changanya dawa kuonyesha kuwa ako tayari kumdunga mtu sindano ambaye ako mgonjwa humu hospitalini.

Mafuriko ambayo yamekumba wakaaji hawa, inaonekana kuwa wamevamiwa na maji hadi kutembea ni shida na tena imeharibu vitu vyao. Wamekwama na vitanda pia vimebebwa na maji.

Mafuriko inaonekana hospitali kuu ya Ahero County Hospital . Mafuriko haya yameletwa na mvua nyingi kunyesha, ambayo pia inajulikana kuwa, eneo hili la Ahero ni kuwa na tatizo la mafuriko sana msimu wa mvua.

Mwanaume huyu anaonekana amevalia nguo ya rangi nyekundu. Nguo hii pia kuna kofia ya rangi nyekundu ameuvaa juu na kuna alama nyeupe ama mstari nyeupe umepita. Mwanaume huyu anaonekana ni mganga maana vitu anavyovifanya na vitu ambavyo amevibeba mwilini, ni vitu vya uganga.

Dawa tofauti tofauti ya madawa za aina mbalimbali zimewekwa pamoja na dawa hizi zote nia zao ni kuongeza madini ya vitamin D3 ambayo inafaa sana mwilini mwa binadamu.

Daktari ama nesi aliyevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi, amevalia tena miwani ,anamkagua mgonjwa wake aliyelazwa hospitali.

Mwanamke mwenye mimba amelazwa mkekani na mkunga, anayemshikashika na kumpapasa tumbo, ishara ya kuwa anataka kujua mtoto amelala vipi. Anamwangalia aone shida iko wapi ama ako sawa.

Ajali barabarani ambayo umefanyika baina ya gari kubwa la petroli na gari lingine. Ajali hii imeonyesha kuwa kuna hasara kubwa umepatikana ambapo watu wengi pia wamehudhuria kuona kilicho tendeka.

Moto unaowaka na umewashwa, moto huu umekita na kuchoma. Inaonekana kuwa moto hii inachoma msitu mojawapo, msitu huu imechomeka na hata ukiangalia kuna moshi na kuchomeka kwake imechukua pahala pakubwa.

Mwanaume aliyefungwa bendeji kwa mkono na kwa kichwa, ishara ya kuwa ameumia ama alipata ajali kwingine na akafanyiwa matibabu bado akingojea kuona nafuu.

Daktari huyu mwenye nguo ya rangi ya kijani kibichi anamshughulikia mgonjwa wake vilivyo huku akimshikilia viganja vya mkono akipelekwa katika scan ile kubwa inayofanywa hospitalini.

Mzee huyu mwenye shati ya kitenge na mkwaju mkononi ama kongojo mkononi, amesimama kwa mlango wa kuelekea chooni. Ni ishara ya kuwa ni kama ametoka chooni ama ametoka msalani.

Ainapo ya chanjo inayopeanwa na madaktari kwa wale waliotimu umri wa kupeanwa chanjo hii iwe watoto ama watu wazima ambao wanafaa kupewa chanjo hii ya measles.

Mafuriko kubwa inawazuia tukutuku ama hizi gari ndogo za miguu tatu kusonga ama kuteremka kupita katika mafuriko ya maji ambayo yamekuwa mengi mno.

Mtoto anapewa chanjo na muhudumu ama daktari ambaye amevalia kofia nyeusi na akavalia miwani, huku shati yake ni nyeupe na koti nusu ambayo ni nyeusi.

Mwanamke huyu anatabasamu sana ama anafuraha sana moyoni, ishara ya kuwa amemleta mwanawe mdogo ama mchanga katika dunia hii. Kajifungua mwana katika hospitalini.

Chumba mojawapo ya hospitalini. Chumba hii inaonekana kuwa ni chumba yenye kazi tofauti tofauti na kuna mwanamke huyu anashughulikia kazi ingine. Huku daktari yule mwingine pia anaonekana kuwa anashughulika kwingineko.

Wanawake watatu waliovalia nguo za kufanana na uteo mbele yao. Wanawake hawa wanaonekana wanawake wa kitamaduni na kukaa kwao hapa ni kama wananong'onezea kitu kingine ama wanaendeleza utamaduni wao.

Mporomoko na mafuriko yanayohusishwa ama yanayosababishwa na mvua nyingi nchini. Kunaonekana kuwa mvua imebeba maji na matope na kuharibu jinsi ambavyo barabara iko.

Mafuriko yameonekana kutendeka jijini na tena inaonekana imewatesa watu na tena kuwahamisha pahali wanapoishi. Mafuriko haya yanasababishwa hasa msimu za mvua kubwa.

Mwanamke huyu yuko katika chumba mojawapo hospitalini. Mwanamke huyu anaonekana kumtazama mwanawe na kutabasamu ishara ya kua anafuraha baada ya kujifungua na kua na mtoto wake yule amebeba mkononi.

Mtoto mdogo ambaye ukimtazama vizuri anakaa ni kama umri wake ni wa miaka mitatu ama miwili huko. Anapewa dawa na mwanamke aliyevalia shati nyeupe ndani kofia samawati na vipuli vyekundu.

Madaktari wamehudhuria vijijini kupima watu mbalimbali. Huyu mzee amekalia kiti anapimwa hali yake alafu kuna mashine pia ya kupima presha inatengenezwa na huyu mwingine.

Maabara moja wapo ya hospitalini nchini, kuna mwanamke amelazwa huku anang'olewa meno na daktari wa meno, huku pia mwingine mwenye anamsaidia amesimama kando akivalia barakoa kumsaidia na kumulikia.

Mwanaume mwenye long'i nyeusi ambaye mkoba kwa mgongo anasukuma mkokoteni ama kibeba mzigo katika maji inayoteremka baada ya mvua kubwa kunyesha.

Chuma iliyomo hospitalini yenye mashine za nguvu na tena ni chumba cha wale wagonjwa wenye hali mahututi. Mgonjwa huyu amelazwa anahudumiwa na daktari wa kiume ambaye amevalia barakoa.

Mfereji uliowekwa maji wenye rangi nyekundu, mfereji huu unatumika sana kuosha mkono wakati unapotoka msalani ama unapokutana na watu wengi usiowajua unafaa uoshe mkono usikue na virusi mbalimbali vinavyosababishwa kwa kukutana na watu walioathiriwa.

Daktari aliyevalia miwani na akavalia shati nyeupe, anaonekana na vitabu mbele yake na mashine za kupima pressure pia mbele yake. Daktari huyu ananakili katika kitabu kimoja. Ananakili pengine kile alichokipata kutoka kwa mgonjwa ama ananakili tu kwa kitabu kile anacho kifahamu.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo za rangi nyeusi ambayo ishara inaonyesha kuwa yeye ndio amesimamia mlango huu ama ni yeye wa kulinda mlango huu ya hii kampuni. Anaonekana akiosha mkono huku amevalia barakoa mdomoni ishara ya kuwa anajikinga na maradhi mabaya.

Daktari wa macho anamkagua mgonjwa huyu ama anayemhudumia aliye na tatizo pengine la jicho ama macho. Anakaguliwa kwa kutumia mashini inayotumiwa kukagua macho.

Mojawapo wa dawa inayotumika sana na watu wenye kiwango cha chini cha damu. Wanatumia dawa hii kumeza ama tembe hizi kumeza, ili wapate damu kwa mwili ndiposa wasikue na ile kuanguka anguka ama kuona kwamba dunia inazunguka.

Chanjo inayopeanwa dosi moja ya chanjo inayopeanwa kuzuia joto jingi ama joto lile linalo kumba sana watu ama watoto inayoitwa lugha ya kimombo yellow fever .

Onyeshwa jinsi maji yanatekwa katika chumba hiki cha kupata maji au cha kuteka maji. Ni wazungu waliohudhuria kuona jinsi ambavyo kazi unaendelea na tena kuna wananchi wengi wamefika huku wakichukua picha ama wakipiga picha.

Mwanamke huyu na mtoto wake wako katika chumba mojawapo hospitalini. Chumba hiki mtoto huyu anakaa ni kama anataka kuhudumiwa na mtoto huyu anaonekana anabembelezwa na daktari kuonyeshwa vitu vya watoto wa kucheza ili wamwone kama anaweza kukubali kuhudumiwa.

Mfereji uliotengenezwa kwa njia mwafaka abino tatizi tena ambayo watu wanatumia kuosha mkono.

Chumba mojawapo ya hospitalini ni chumba ambacho daktari huyu anaonekana ni daktari wa meno anamng'olea mwanaume huyu ama anaangalia meno ya mwanamme huyu kumhudumia kujua kuwa shida iko wapi.

Aina ya dawa inayotumiwa. Dawa iliyomo katika kikebe cheupe, haswa inayotumiwa na watu ama wale walioathiriwa na virusi vya ukimwi.

Daktari huyu aliyevalia shati nyeupe akavalia longi nyeusi anawajuza wanawake hawa waliohudhuria katika mkutano wake jinsi ambavyo wanafaa kuishi hamu na kujilinda.

Hili ni dawa linalotumika kusafisha mwili, hasa mwili ulio na uchafu. Unatumia hii dawa kukunywa halafu mwili unasafishika. Ni dawa iliyotoka katika Zafania Life. Ni hawa Zafania ni wale watengenezaji wa dawa za kienyeji.

Mporomoko wa mtaro wa maji ambao unashuhudiwa ama kutazamwa na watu wengi ishara ya kuwa ni kitu kilichowashangaza sana ama tendo ambalo limetendeka na imewapa butwaa.

Mwanaume huyu aliyevalia barakoa anapewa chanjo. Chanjo hii inaonekana ni chanjo zilizokuwa zinapeanwa msimu za korona, msimu ambazo kulikuwa na janga la korona nchini.

Kampuni ya plastiki. Kampuni hii ni kampuni ambayo vitu ama vyombo vya plastiki hupatikana, hutengenezwa vyombo vya aina mbalimbali. Kuna hivi vibuyu vimetengenezwa, mtungi wa kubeba maji pia unatengenezwa humu.

Mhudumu katika hospitali ama daktari huyu mwenye vazi nyekundu huku akivalia ovaroli nyeupe anamuelezea ama kumjuza mwanamke huyu mwenye mavazi nyeusi na kofia nyeusi.

Mwanamke ambaye amevaa mavazi ya rinda ya samawati, amemleta mtoto ama mwanawe katika kliniki ya watoto. Mwana huyu anadungwa sindano.

Dawa linalopewa wagonjwa ama wale wanaosumbuliwa na tatizo la damu ama wenye hawana ion katika mwili yao huwa wanatumia hii dawa kuongezea madini ya ion katika mwili.

Daktari aliye na nguo za rangi nyeupe ametulia akitilia maanani kazi anayolifanya, kazi ya kupeana chanjo. Mwana wa mwanamke mmoja aliyejiunga naye hospitalini hii akichana nywele vizuri na kuzifunga katikati.

Kunaonekana kuna janga la wadudu. Janga hili ni kama kuna wadudu wamevamia shamba moja. Wadudu hawa wanaonekana ni kama wadudu wa siafu na wamejaa na tena mwanaume huyu anakimbia kwa sababu wadudu hawa wamemshinda pahala pa kutembea wala kuketi.

Uporomokaji wa manyumba umetendeka, huku watu wenye vazi au wale wakushuhudia wenye wamevaa vazi nyeusi na kofia ya njano wanashuhuda wa kitazama kile kitendo moja kwa moja.

Mwanamke aliyesonga mlazo, amebeba mwanawe ambaye anadungwa sindano na mwanamke ama daktari aliyevalia nguo nyeupe huku akimtazama mtoto huyu anayemdunga kwa utaratibu.

Ua nyeusi na nyekundu zimetandikwa chini huku bidhaa tofauti tofauti imewekwa juu. Bidhaa hizi nikiziangalia au nikizitazama vinaonyesha ni kama kuna ishara ya mganga kuwa karibu hapa, kuna mayai, kuna uganganisho huo unataka kufanywa hapa.

Dawa ya Azithromycin ni dawa yenye tembe ya kumezwa. Tembe hizi ni tembe tano kwa kila karatasi, tena tembe hizi zimepakwa rangi ya manjano.

Mkulima ambaye amebeba kile anachokitumia kunyunyizia mimea maji ama dawa amevalia nguo nyeupe. Kofia pia amevaa.

Mwanamke aliye na miwani, na amevalia barakoa. Amevalia tena shati ya rangi ya manjano, anamjuza ama kumwelezea mwanamke huyu ambaye amesonga mlazo na amebeba mtoto. Jinzi ama namna anaweza kumlinda mwanaye.

Watu wengi wamejaa barabarani kushuhudia ajali ambayo imetokea katika barabara hili, ni kana kwamba ajali hii ilikuwa baina ya gari kubwa na gari lile la petroli, lilikuwa limepata ajali barabarani.

Mwanamke aliyevalia barakoa anaosha mkono ishara ya kuonyesha usafi. Mkono anauosha kutumia maji yanayotoka kwa tangi nyeusi. Maji haya yanateremka yakimwagika kwa ndoo nyeupe. Anatazamwa tena na mtoto ama mwana mdogo pia anashangaa huku akiangalia kwa utaratibu.